Rundo la nyasi mbichi za kijani limepangwa vizuri ndani ya gala. Kila mzigo umefungwa kwa ustadi, ukionyesha maandalizi bora kwa ajili ya mifugo. Hali ya usafi na mpangilio mzuri inaonekana, juhudi za mfugaji kuhakikisha wanyama wanapata lishe bora. Ni mfano wa uhifadhi mzuri wa chakula cha mifugo wakati wa mavuno.

Mtu mmoja yuko sokoni akiweka na kupanga bomba la ndizi kwenye ndizi nyingine zilizowekwa tayari pale. Anaonekana akizitoa kutoka kwenye gari lake ndogo, akipanga kwa utaratibu ili kuvutia wateja. Hii ni ishara kuwa ndizi zimewasili sokoni tayari kuuzwa kwa mnunuzi. Soko linaanza kuchangamka bidhaa safi zikifika moja baada ya nyingine.

Waendeshaji boda boda wakiwa karibu na nyumba ya kijijini. Pembeni mwa pikipiki zao kuna madumu makubwa ya maziwa, baadhi yakiwa tayari kupakiwa na mengine yakiwa tayari yamewasili. Boda boda mmoja anaonekana akiwa karibu na mlango wa nyumba huenda akiandaa kubeba maziwa au akitoka kuyatoa. Mazingira yanaonyesha shughuli za kila siku za usambazaji wa maziwa kutoka vijijini kuenda sokoni au kiwandani. Hali ni ya kazi na harakati za mapema asubuhi.

Mwanaume mmoja ameketi chini ya ngombe akiwa na ndoo ya bluu. Anaonekana akikamua ngombe kwa uangalifu huku maziwa yakitirika ndani ya ndoo. Mazingira ni ya shambani na ngombe amefungwa kwa utulivu. Hii ni shughuli ya kila siku ya ukulima kwa ajili ya kupata maziwa safi ya matumizi ya nyumbani, au kuuza sokoni.

Ndani ya banda lenye kivuli, ng'ombe wanakula nyasi kavu kwa utulivu. Wamepangwa kwa safu, kila mmoja akiwa na nafasi yake ya kulishia. Pembeni mwa banda kuna magunia ya chakula cha mifugo yaliyopangwa vizuri. Huenda ni mashudu, vumba au malisho ya ziada kwa ajili ya lishe bora. Mazingira yanaonyesha usafi, utulivu na upangilio mzuri wa ufugaji wa kisasa, unaolenga afya bora na uzalishaji wa juu wa maziwa au mnyama.

Mwanaume mmoja amevaa mavazi ya jano akijinginga na dawa akiwa na kifaa cha kunyunyizia mgongoni anaonekana akinyunyizia ng`ombe dawa maalum kwa ajili ya kwa vile kuzuia kupe na magojwa ya ngozi. Ng`ombe amesimama tulivu huku shuguli ya afya ikiendelea katika mazingira ya shamba.

Ng'ombe mmoja anononekana akila majani taratibu kwenye eneo la wazi wakati huu mashini maalumu ya kukamua maziwa imeunganishwa kwenye titi yake .Mashine hiyo ina bomba ndogo linaloelekea kwenye chombo cha kuhifadhi maziwa ng'ombe anaonekana kuwa mtulivu huku mashine ikiendelea kufanya kazi yake bila kelele nyingi mazingira ni ya kawaida ya shamba likionyesha teknolojia ikitumika katika shugli za kila siku.

Huu ni mkono wa mtu umeshikilia ndizi mbichi zilizomenywa ndizi hizo ni za kijani kibichi zikiwa tayari kwa kupikwa huenda kwa kuaangwa, kuchemshwa au kupikwa kwa mchuzi rangi yake ya kijani inaonyesha kuwa bado hazijeiva lakini tayari zimetayarishwa kwa matumizi ya jikoni madhari ya nyuma ni ya kawaida huenda ni jikoni au sokoni.

Mwanaume aliyevaa ovaroli ya kijani na buti za maji ameketi karibu na ng'ombe akimkamua kwa ustadi. Mikono yake inashikilia chuchu za ng'ombe kwa uangalifu huku maziwa yakitiririka kwenye chombo kilichowekwa chini yake. Mazingira ni ya shamba au banda la kisasa la mifugo lenye usafi na utulivu. Hii ni sehemu ya shughuli ya kila siku ya ufugaji wa maziwa, inaonyesha bidii na umahiri wa ufugaji wa kijijini au kisasa.

Mwendeshaji boda boda akiwa barabarani imepakiwa mitungi ya maziwa nyuma ya pikipiki yake. Mitungi hiyo ni ya chuma ikiwa imefungwa vizuri kwa usalama wakati wa safari. Boda boda huyo anaelekea kuwasilisha maziwa hayo kwa miteja kiwanda cha kusindikiza au kwenye soko la karibu. Mazingira yanaonyesha barabara ya kijiji au pembezoni mwa mji. Na picha hii inaangazia jukumu muhimu la boda boda katika usambazaji wa maziwa kutoka mashambani hadi sokoni.

Mkulima anaonekana akiweka mti wa kusaidia mgomba ambao huko karibu kuanguka .Mgomba huu umeinama kwa uzito wa matunda yake ya kijani ambayo bado aijekomaa kwa uangalifu mkulima anasimika mti pembeni mwa mgomba ili kuzuia usianguke kabisa ni njia asili ya kuhifadhi mazao na kuhakisha ndizi zinaendelea kua vizuri hadi zikomae hii ni kazi ya kila siku shambani kwa wakulima wa ndizi.

Msichana ameketi katikati ya shamba lenye mimea ya mahindi na maharagwe. Anapumzika kwenye majani mabichi, tabasamu lake liking'aa chini jua la asubuhi. Mazingira ni ya kijani kibichi ya kuonyesha kazi nzuri ya kilimo. Ni picha ya furaha, matumaini na uhusiano wa karibu kati ya mtoto na ardhi ya uzalishaji.

Ndani ya green house kuna safu za migomba iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Majani yake ni makubwa na ya kijani kibichi, yakionyesha ukuaji mzuri katika mazingira ya kudhibitiwa. Udongo unaonekana kutunzwa vizuri na baadhi ya migomba tayari inaonyesha dalili za kuzaa. Green house hii inalinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu, ikisaidia uzalishaji wa ndizi kuwa bora na wa uhakika mwaka mzima.

Katika kiwanda cha kusindikiza maziwa, mfanyikazi amevaa koti jeupe na kofia ya usafi, akimwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma. Maziwa hayo yametoka shambani na sasa yanachujwa, tayari kwa kusafishwa na kusindika. Pembeni, wanaume wengine wanasaidia kupakua mitungi ya maziwa kutoka kwa gari la kusafirisha maziwa. Hii ni sehemu muhimu ya mnyororo wa maziwa nchini Kenya.

Bakuli limejaa maziwa meupe yanayoonekana kuwa ya ng'ombe. Juu ya maziwa hayo kumetengenezwa safu ya samuli ya asili, ishara ya maziwa yenye mafuta mengi na ubora wa hali ya juu. Samuli hiyo imeanza kuganda juu, rangi yake ikiwa ya manjano hafifu. Hii ni hatua ya kawaida katika utayarishaji wa samuli nyumbani. Inaonyesha lishe bora inayotokanana maziwa halisi ya ng'ombe.

Ni kundi kubwa la ng'ombe waliowekwa ndani ya banda la kisasa lenye kivuli. Kila ng'ombe yuko kwenye nafasi yake iliyozungukwa na mabati au vyuma vya chuma kwa mpangilio. Mbele yao kuna mkondo mrefu wa majani mabichi yaliopangwa vizuri yakitiririka kama mto mdogo wa chakula. Ng'ombe wanakula kwa utulivu huku mazingira yakaonyesha usafi, mpangilio mzuri na mfumo bora ya ufugaji wa kisasa wa ndani.

Mwanamume mmoja amesimama karibu na mgomba akiwa ameshikilia tawi lenye ndizi zilizoiva vizuri za rangi ya manjano. Anaonekana wenye furaha na fahari. Mgomba ulio karibu nayo una majani makubwa ya kijani kibichi na mazingira ya shamba yanaonyesha hali nzuri ya kilimo. Ni taswira ya mavuno mazuri na kazi ya mkulima anayejivunia matunda ya juhudi zake.

Mchakato wa kutengeneza samli huanza kwa kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe .Maziwa haya huchujwa na kuchemshwa hadi yapoe kisha yanachachishiwa kuwa mtindi. Mtindi hupigwa kwa kutumia kijiko maalum au mti wa kuchanganya ili kutoa siagi. Siagi hiyo upigwa kwa moto pope pole hadi liwe rangi ya dhahabu na kutenganishwa na mabaki ya maziwa samli safi huwekwa kwenye chombo tayari ya matumizi ya kupikia au kuhifadhiwa.

Mama mmoja amevaa mavazi ya kinga ya rangi nyeupe akichuja maziwa kwa uangalifu ndani ya chumba maalum cha maziwa. Anatumia chujio safi kuhakikisha maziwa yanabaki safi na salama kwa matumizi. Chumba ni safi, vyombo vya maziwa vimepangwa kwa mpangilio na mazingira yote yanafuta viwango vya usafi ya hali ya juu. Hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha ubora wa maziwa kabla ya kusindikiza au kuuza.

Ni ndizi mbili zilizoiva vizuri zikiwa na rangi ya manjano ya kuvutia. Ngozi yake inaonekana laini na yenye madoadoa madogo ya kahawia, ishara ya utamu na ukomavu wa kutosha. Ndizi hizo zimewekwa pamoja zikiwa tayari kuliwa au kutumika katika mandaliza ya chakula kama juice, keki au tambi. Ni ndizi safi zenye afya na hazionekani kuwa na doa la kuoza.

Ni mwanaume akiwa ameketi karibu na rundo kubwa la mahindi yaliyokauka. Akiwa anavunja na kutoa punje kutoka kwenye maganda ya mahindi hayo kwa mkono. Anafanya kazi kwa bidii akikusanya punje kwenye chombo kama gunia au sinia. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kawaida ya kukura mahindi kwa njia ya njani. Anatoa mahindi kabla ya kuyahifadhi au kuyauza. Mahindi ni mengi yamekauka vizuri na mwanaume huyo anaonekana mzee katika kazi hiyo ya kilimo.

Ni mama wawili wakiwa shambani wakikata mgomba lenye ndizi mbichi za kichani. Wamevalia mavazi ya kazi ya shambani na wanaonekana wakishirikiana kazini. Mama mmoja amebeba mtoto mgongoni kwa kanga huku akiendelea kukata ndizi kwa makini. Mtoto amelala kwa utulivu mgongoni mwa mama yake. Mazingira ni ya kijani kibichi na nyuma yao kuna miti ya migomba na mimea mingine, ikionyesha kazi za kila siku vijijini au mashambani.

Shamba kubwa la migomba linaonekana likistawi kwa kijani kibichi. Migomba imepangwa kwa mistari ya kupendeza, kila mti ukiwa na majani mapana na mengine yakiwa anaanza kutoa mikunga ya ndizi. Ni mandhari ya utulivu na uhai wa mashambani.

Wanaume wawili wako shambani wakiwachoma dawa na ng'ombe wao. Mmoja anatumia pampu ya kunyunyuzia dawaya kuua kupe na wadudu huku mwingine akisugua ng'ombe kwa maji safi.Ng'ombe wanasimama kwa utulivu wa kuhudumiwa. Ni sehemu ya matunzo ya mifugo kwa afya bora na uzalishaji mzuri wa maziwa, usafi na ulinzi wa mifungo ni jukumu muhimu kwa kila mfugaji.

Ngombe kadhaa wanakula majani kwa utulivu, wakiwa wamezunguka gurudumu lililo jaa nyasi. Mpangilio huu unawaruhusu kula kwa pamoja bila kusongana, njia rahisi na kiubunifu ya kulisha mifugo kwa usafi na mpangilio mzuri.

Ni tawi la ndizi likiwa na ndizi za aina mbali mbali. Baadhi ya ndizi zipo katika hali ya kijani kibichi zikiwa bado mbichi huku zingine zikiwa za manjano zikiashiria kuwa tayari zimeiva .Mchanganyiko huu wa rangi unaonyesha hatua tofauti za ukuaji wa ndizi katika tawi moja ndizi zimejipanga kwa mstari moja kwenye tawi zikiwa kubwa na zenye umbo timilifu tayari kwa matumizi ya nyumbani au sokoni.

Mwanaume mmoja yuko shambani akipanda mche wa ndizi kweshimo alilochimba kwa mikono yake. Anaonekana makini na mwenye mazoevu katika shughuli ya kilimo. Karibu naye watoto wawili wamesimama wakimtazama kwa umakini, huenda wakijifunza au wakimsaidia kwa njia yao. Ardhi inaonekana laini na yenye rutuba na mazingira yanaonyesha maisha ya kijijini yaliyojaa kazi na ufunzo ya vitendo.

Shamba kubwa la ndizi linaonekana. Miti mingi ya ndizi imesimama wima kwa mistari. Moja kati ya miti hiyo ina minazi ya ndizi mbichi inayoning’inia chini ya majani mapana ya kijani. Kando kidogo, mwanamume mmoja anaonekana akitembea polepole shambani, akiangalia miti. Mazingira ni tulivu na shamba linaonekana kuwa limetunzwa vizuri.

Soko la ndizi zilizoiva zikiwa zimepangwa kwa mafungu juu ya meza. Mama mmoja ndiye muuzaji ameketi karibu na ndizi hizo akiwa amevalia nguo za kawaida. Anaonekana mchangamfu akihudumia wateja akiongojea wanunuzi kwa tabasamu. Ndizi ni za manjano ambayo ishara ya kuwa zimeiva vizuri na ziko tayari kwa matumizi. Mazingira ya soko ni ya kawaida yakionyesha maisha ya kila siku ya biashara ndogo za matunda mashinani au mjini.

Ni banda lenye ng'ombe wengi waliokusanyika ndani ya uzio wa mbao, ni mahali safi penye kivuli na ng'ombe wanaonekana kuwa na afya nzuri. Mwanamka mmoja amesimama karibu na ng'ombe mmoja akimsafisha akitumia bomba la maji la kijani, maji yanamiminika kwa nguvu kutoka kwa bomba hilo na mama huyo anaelekeza maji mgongoni mwa ng'ombe, akihakikisha anasafika vizuri aonekana kuwa mwenye bidi akiwa amevaa leso kichwani na nguo za kazi. Hii ni picha ya kila siku ya wafugaji wanao jali wanyama yao.

Ndizi zilizoiva vizuri rangi ya manjano angavu zimepangwa kwenye kreti ya plastiki. Baadhi ya ndizi zingine zimetapakaa chini kwenye sakafu kama vile zimetolewa hivi punde kutoka kwenye shamba au gari la kusafirisha. Uonekano wao ni wa kuvutia zikiwa tayari kwa kuuza au kuliwa. Harufu tamu ya ndizi huweza kuhisiwa karibu.

Mama ameketi chini akiwa amevaa leso ya kimasai. Akinyonya ng'ombe wa kienyeji kwa mikono anatabasamu, akionyesha furaha na utulivu, anapofanya kazi yake ya kila siku ya kilimo na mifugo. Miguu ya ng'ombe imefungwa kwa kamba kuhakikisha usalama wa mama na utulivu wa mnyama wakati wa kukamuliwa. Pembeni kuna chombo cha kusanyia maziwa na tukio hilo linaonyesha maisha ya kawaida ya jamii za wafugaji na wajibu wa wanawake mashinani.

Wanaume wawili wako ndani ya banda la ng'ombe wakikamua kwa uangalifu. Kila mmoja yuko pembeni wa ng'ombe wake akiwa ameketi na ndoo mkononi. Ng'ombe wako watulivu na maziwa yanajazwa kwenye chombo kwa umakini. Hali ya utulivu na bidii inaonekana basi. kazi ya asubuhi inayohakikisha familia na soko linapata maziwa safi kila siku.

Ndizi nne za rangi ya njano zimeiva vizuri na kuonekana tamu kwa macho. Zimepangwa pamoja, zikiwa tayari kwa kuliwa au kuuzwa sokoni. Ndizi hizi ni laini zenye ladha tamu, na ni chanzo kizuri cha nishati na virutubisho muhimu kwa mwili.

Ni mwana mmoja amevaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano kutoka kichwa hadi miguu. Mikononi ana kifaa cha kunyunyizia dawa na mbele yake kuna ng'ombe anayesimama kwa utulivu. Anamnyunyizia dawa polepole kuanzia shingoni hadi mgongoni, kuhakikisha mnyama analindwa dhidi ya kupe na magonjwa. Mazingira yanayoonesha kuwa ni shamba au banda la mifugo. Hii ni sehemu ya matunzo ya mifugo kwa afya bora na uzalishaji mzuri.

Ni ng'ombe, anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Mashine hiyo imeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe kwa njia salama na ya kitaalum. Maziwa yanapitishwa kupitia mirija hadi kwenye chombo cha kuhifadhi ng'ombe. Anaonekana mtulivu na mazingira yanaonyesha usafi na teknolojia inayotumika kwa ufanisi mkubwa. Hii ni ishara ya ufugaji wa kisasa unaolenga uzalishaji bora wa maziwa.

Wanawake kadhaa wamesimama kwa mzunguko wakishirikiana kutengeneza samli ya mboga. Baadhi wanakoroga maziwa yaliyochemsha ndani ya sufuria kubwa. Huku wengine wakichuja mafuta yaliyotokana na maziwa hayo. Vifaa kama vijiko, viibu na ndoo vinaonekana karibu nao. Harufu ya maziwa na mafuta safi inadhihirika katika mazingira hayo ya jadi. Ni kazi ya mikono inayofanywa kwa uangalifu na uzoefu wa muda mrefu. Wakitengeneza samli kwa matumizi ya nyumbani au kuuza sokoni.

Wanaume wawili wamevaa barakoa na plastiki nyeupe kichwani kama kofia za kujikinga. Wanasimama karibu wakichuja maziwa safi kwa kutumia chujio, wakiyamimina kwenye chombo kikubwa. Kando yao kuna mashine ya maziwa. Huenda ni ya kuchanganya au kupima ubora wa maziwa. Mazingira yanaonyesha usafi na umakini mkubwa wakihakikisha kuwa maziwa yanachujwa vizuri kabla ya hatua inayofuata. Hii ni sehemu ya shughuli za kusindikwa maziwa.

Lori la maziwa limesimama kando ya barabara, wanaume watatu wanafanya kazi kwa ushirikiano wawili wako nyuma ya lori wakishusha mitugi mikubwa ya maziwa. Wanashika kwa makini mitungi hiyo hadi chini. Mwanaume watatu yuko karibu na chungu cha maziwa akichuja maziwa kwa kutumia chujio kubwa，maziwa yanamiminika taratibu kwenye chombo kingine kila mmoja anafanya kazi yake Kwa bidii na umakini.

Ni shamba ya ndizi tulivu yenye migomba iliyosimama vizuri na yenye afya mzuri. Ndizi bado ni za kijani zikining'inia kwenye matawi ya migomba zikionyesha kuwa hazijaiva bado. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye rotuba huku majani ya migomba yakitikisika karibu kwa upepo mdogo. Hakuna mtu yeyote shambani hali inayoongeza utulivu na uzuri wa siri wa eneo hilo, ni mandhari tulivu ya kilimo cha ndizi kilicho katika hatua ya ukuaji wa matunda.

Daktari yuko ndani ya maabara. Amevaa barakoa usoni kwa ajili ya usalama. Kichwani amefunga mfuko wa plastiki kama njia ya kujikinga zaidi. Anafanya mchanganyiko wa vitu fulani kwenye vifaa vya maabara kwa umakini mkubwa. Mazingira ni safi na kimya kila hatua ikifanywa kwa tahadhari ili kuhakikisha usalama na mafanikio ya utafiti wake.